Sehemu ya ndani ya duka la nguo labda botiki au duka la idara lenye nguo za wanaume zilizopangwa vizuri, kuna aina mbali mbali za mashati ikiwemo mashati ya polo na shati zinginezo zilizopachikwa kwenye kamba na kuonyeshwa kwenye rafu.

Kwenye mlango wa duka kuna mannequin kadhaa waliovaa nguo za kisasa na za rangi mbalimbali zikiwemo magauni na nguo za mitindo tofauti tofauti zilizopangwa vizuri kuvutia wateja.

Ni duka la nguo au boutique , likiwa na rafu na stendi zilizojaa viatu na bidhaa zingine za nguo. Upande wa kushoto, kuna stendi iliyojaa viatu vya watoto, vilivyopangwa vizuri. Kulia kuna rafu ndefu, iliyojaa viatu vya aina tofauti.

Ndani mwa duka kuu. Tunaona duka hili likiwa na viatu vidogo vidogo vya watoto, vilivyopakiwa kwenye raki, na vikiwa vimepangwa kulingana na ukubwa wao.

Ni duka la nguo lililojaa racki za nguo zenye rangi mbalimbali, kuna pia nguo zilizokunjwa kwenye rafu za juu. Watu wachache wanaonekana wakichagua nguo wakiwemo wanawake waliovaa barakoa na wanaume aliyevalia la bluu.

Ndani ya duka kubwa ambapo tunaona kuna bidhaa nyingi. Bidhaa zilizopangwa kwenye rafu. Bidha hizi zimepangwa ili kuweza kufikika kwa urahisi na kuonesha wanunuzi. Pia tunaona kuna rafu nyingi

Ndani ya duka la nguo la mitumba, kuna safu nyingi za nguo zilizopangwa vizuri, zikiwemo suti, mashati, na suruali, zilizopangwa kwa kategoria. Nguo za wanawake na za wanaume zimetenganishwa na kuna idadi kubwa ya begi za wanawake.

Ni vinyago vitatu vya kuchezewa vilivyopangwa kwenye rafu katika duka, labda duka kubwa la watoto. Kuna panda wa rangi ya manjano akiwa amelala, dubu wa rangi ya waridi mwenye manyoya mengi aliyeandikwa push kifuani, na penguin mweusi na mweupe.

Kuna rafu tano za viatu vya wanaume. Kila rafu ina jozi tofauti za viatu, kuanzia viatu vya ngozi, vya kawaida hadi sneakers , zikionyesha mitindo na rangi mbalimbali. Rafu ya juu, ina viatu vichache, huku rafu ya chini zikiwa na viatu vingi zaidi vikiwemo sneakers na viatu vya kawaida.

Sehemu ya ndani ya duka kubwa la nguo, kuna nguo nyingi za aina mbalimbali zilizopangwa kwenye reki na pia zimevaliwa na mhudumu. Nguo hizo zinajumuisha mashati na suruali, zikiwa na rangi tofauti. Duka lina taa nyingi za dari na linaonekana kuwa kubwa na lenye idhaa nyingi.

Safu ya mannequin yaloyovalia nguo mbalimbali za kike zikionyesha mkusanyiko wa mavazi ya kupendeza na ya kisasa. Kila mannequin limevalia nguo ya rangi tofauti na mtindo wake, kuanzia magauni marefu hadi mavazi ya kawaida.

Sehemu ya ndani ya duka la viatu na nguo. Likiwa limepangwa vizuri na bidhaa nyingi. Upande wa kulia na kushoto, kuna rafu ndefu zenye viatu vya aina mbalimbali, zikiwemo sandali, viatu vya kufunga na viatu vya wazi. Upande wa kushoto, kuna rafu nyingine zenye nguo na viatu vingine vya kuvaa.

Gari la kisasa, ambayo inaonekana kama Toyota, likiwa limeegeshwa kwenye eneo la nyasi. Gari lina rangi ya kijivu giza au kijani kibichi, na lina magurudumu makubwa. Miti mirefu inaonekana kwa nyuma.

Kuna gari la kifahari aina ya sedan likiwa na rangi ya kijivu bluu na vioo vyeusi. Limeegeshwa kwenye eneo lenye nyasi. Nyuma yake kuna magari mengine yaliyopakwa rangi nyeusi na miti.

Ni gari la kifahari aina ya Macedes Benz lenye rangi nyeusi likiwa limeengeshwa barabarani kukiwa na miti mirefu pembeni. Number ya usajili ya gari inaonekana wazi kama KAG 528U ambayo ni number ya Kenya.

Ni maonyesho ya magari ya Hyundai. Kuna magari mapya meupe na meusi yakiwa yameegeshwa mbele ya jengo lenye chapa ya Hyundai. Juu, ndani ya jengo, taa zinawaka zikionyesha magari mengine na wafanyakazi ikiashiria duka la kuuza magari.

Kuna gari la zamani la kifahari lenye rangi ya manjano na milia myeusi likiwa limeegeshwa kwenye nyasi. Gari lina namba ya usajili na nembo ya Ford. Muundo wake unaashiria kuwa ni gari la michezo au la kukusanya. Kwa nyuma kuna ukuta wa matofali na mimea.

Ni chumba kikubwa cha maonyesho ya magari, labda car bazaar au duka la kuuza magari. Magari kadhaa mapya, yakiwemo SUV nyeusi, nyeupe na bluu, yamepangwa kwa safu, yakionyesha miundo tofauti. Chumba kina madirisha makubwa ya kioo yanayoruhusu mwanga wa asili kuingia.

Kuna gari la kisasa aina ya Kia likiwa limeegeshwa mbele ya geti lenye mapambo ya chuma. Gari lina rangi ya kijivu na taa zake za mbele zimewashwa. Hii inaashiria uwepo wa magari ya kisasa na uwezo wa ununuzi wa magari.

Ni chumba kikubwa cha maonyesho ya gari, labda car bazaar au duka la kuuza magari. Kuna magari kadhaa mapya, yakiwemo ya rangi nyeupe, nyekundu, na dhahabu, yamepangwa kwa safu, yakionyesha miundo tofauti. Chumba kina madirisha makubwa ya kioo, yanayoruhusu mwanga wa asili kuingia.

Kuna gari ndogo la mikopo aina ya Van ya rangi ya fedha ikiwa na nembo na maandishi Progressive Credit Quick Flexible Loans SMS Loan To 23083. Gari hilo limeegeshwa kwenye eneo lenye nyasi na magari mengine yanaonekana kwa mbali.

Tukio la biashara ya gari, ambapo wateja wanaonekana wakishirikisha katika ununuzi. Kuna watu watatu kwenye picha, muuzaji akiwa upande wa kushoto na wanandoa ambao ni wanunuzi, wakiwa upande wa kulia.

Kuna magari kadhaa yaliyokuwa yameegeshwa kwenye eneo lenye nyasi likionekana kama kumbi la magari au eneo la maonyesho ya magari. Gari jeusi dogo linaonekana mbele na nyuma yake kuna magari mengine ya watu wachache wanaoonekana kwa mbali. Mazingira yana miti na anga la wazi.

Magari yaliyopangwa kwenye eneo la wazi lenye nyasi, karibu na mti inaonekana kama soko la magari. Wanaume kadhaa wanaonekana wakisimama karibu na magari hayo, labda wakiangaliana au kufanya biashara. Hii inaashiria shughuli za kibiashara zinazohusisha uuzaji wa magari.

Ni gari la kisasa labda SUV likionyesha viti vya mbele vilivyotiwa giza dashibodi na usukani. Viti vinaonekana kuwa safi na katika hali nzuri, vikiwa na mishono iliyorembeshwa. Dari ya gari inaonekana kuwa na paa la kioo sunroof likiruhusu mwanga wa asili kuingia. Kwa nyuma kupitia dirisha kuna ukuta wa matofari.

Lori kubwa la kusafirisha magari, likiwa limebeba magari kadhaa yaliyopangwa vizuri juu yake. Lori lenyewe ni la rangi ya chungwa na magari yaliyobebwa yana rangi tofauti tofauti. Hii inaashiria mnyororo wa usambazaji na huduma za usafirishaji wa magari.

Kuna gari aina ya Toyota Hiace ambalo mara nyingi kutumika kama matatu. Gari lina rangi ya fedha na lina number ya usajili, KDC 869P. Nyuma ya gari, kuna jengo kubwa lenye maduka au ofisi na baadhi ya nembo za makampuni kama vile Co-operative Bank na Safaricom zinaonekana.

Kuna gari aina ya Toyota Hiance lililopakiwa rangi nyeupe likiwa limeegeshwa kwenye eneo lenye nyasi. Gari linaonekana kuwa chafu kidogo labda kutokana na matumizi nje ya barabara. Nyuma ya gari kuna muundo wa jengo lenye paa la giza na miti.

Ni viti vya nyuma vya gari la abiria, viti vimefunukwa na ngozi ya rangi ya kahawia nyepesi na kuna mikeka ya plastiki ya bluu sakafuni. Hii inaashiria mazingira ya ndani ya gari labda yanayopatikana katika maonyesho ya magari.

Gari aina ya Subaru yenye rangi ya kijivu cheusi. Gari hili linaonekana kuwa katika hali nzuri likiwa limeegeshwa nje. Nambari za usajili zinaonyesha kuwa gari hii imesajiliwa nchini Kenya. Inaonekana kuwa gari la familia au gari la kusafiri.

Lori kubwa la kubebea magari likiwa limebeba magari kadhaa. Magari hayo yamepangwa kwa uangalifu kwenye majukwaa mawili ya lori. Anga lina mawingu meupe na kuna mwangaza wa jua. Kwa umbali, kuna nguzo ya taa na majengo.

Gari la kifahari aina ya SUV ambalo linaonekana kuwa toyota prado likiwa limeegeshwa kwenye eneo la changarawe mbele ya nyumba. Gari lina rangi ya kijivu iliyokolea .Nyuma ya gari kuna lango la chuma lenye rangi ya buluu iliyokopaukwa miundo tata na upande wa kushoto kuna lango jingine jekundu.

Gari dogo la zamani la mini, lililopakwa rangi la chungwa iliyong'aa. Likiwa lieegeshwa kwenye eneo lisilo na lami. Labda soko la magari au eneo la maonyesho.

Gari dogo jeusi aina ya Toyota , limeegeshwa kwenye eneo la nyasi. Gari lina vioo vilivyotiwa giza na rims za magurudumu zenye miundo ya kipekee na breki za rangi nyekundu zinaonekana kidogo.

Sehemu ya nyuma ya gari la aina ya SUV ambalo linaonekana kuwa Subaru likiwa limeegeshwa kwenye eneo la changarawe. Mlango wa nyuma wa buti umefunguliwa ukionyesha nafasi kubwa ya kuhifadhi mizigo. Kwa mbali kupitia kioo cha mbele unawezaona sehemu ya mbele ya gari na mazingira ya nje.

Eneo la wazi lenye nyasi na miti mingi. inaonekana kama uwanja au sehemu ya shamba, ambapo kuna magari kadhaa yameegeshwa. Magari hayo yanaonekana kuwa na aina tofauti. Kwanzia madogo hadi makubwa, kuna baadhi ya watu wanaotembea katikati ya magari hayo.

Trela kubwa la kusafirisha magari, likiwa na magari kadhaa yaliyopakiwa juu na chini, magari hayo ni pamoja na sedan nyeupe na sedan nyeusi na mengine machache yakionekana kwa umbali.

Ni banda la soko lililo jaa shanga na vitu vingine vya kitamaduni vyote vikiwa na rangi angavu na miundo tofauti. Bidhaa zimetundikwa na kuonyeshwa kwa wingi ziki unda ukuta wa rangi. Barabara yapeoni inaonekana kulia na watu wachache wanatembea mbali.

Ni soko la wazi au eneo la biashara lililojaa vikapu na bidhaa nyingine zilizofumwa kwa mikono, zenye rangi na miundo tofauti. Wanawake kadhaa, wengine wakiwa wamevalia mavazi ya kitamaduni, wanaonekana wameketi kati ya bidhaa zao.

Soko lenye msongamano wa watu na bidhaa, likionyesha mazingira ya kawaida ya soko la mitumba au nguo nchini Kenya. Katika sehemu ya mbele, kuna rundo kubwa la nguo zilizo pangwa na kutupwa kwenye meza au uso flani.

Ni soko la wazi lenye shughuli nyingi katika barabara ya mji. Wafanyabiashara wanaweka bidhaa zao hasa matunda na mboga mboga, chini au kwenye meza ndogo kando ya barabara. Kuna watu wengi wakitembea, na kununua bidhaa. Pia kuna mabango ya biashara kama mpesa, yanayoonekana.

Ni soko la ndani, labda katika jengo la ghorofa mbili ambapo ghorofa ya juu ina maduka mengi, yanayouzwa bidhaa za mikono na zawadi. Mifuko mbalimbali, nguo na vitu vingine vya sanaa vimetundikwa kando ya kuta. Watu wawili wameketi kwenye benchi wakiangalia bidhaa.

Soko la matnda na mboga ambapo unaweza kuona aina mbalimbali za bidhaa mpya. Mwanamke mmoja anaonekana akiuza mboga zikiwemo pilipilihoho, matanga, nyanya, viazi na vitunguu. Bidhaa zimepangwa kwa makini kwenye masanduku na vikapu zikionyesha wingi na ubora wa bidhaa.

Soko lenye shughuli nyingi labda soko la watali likionyesha bidhaa nyingi za kienyeji, kuna viatu vingi vya ngozi vilivyo na shanga pamoja na mapambo mengine kama vile shanga na vikuku vyote vikiwa vimepangwa vizuri kwa ajili ya wateja.

Ni soko la wazi lenye bidhaa mbalimbali za sanaa na nguo. Kuna vibanda kadhaa vilivyojengwa kwa turubani. Vijikaa nguo zenye rangi mbalimbali pia kuna bidhaa za mikono zikiwemo sanamu ndogo, vyungu na shanga zimewekwa chini kwa ajili ya kuuzwa.

Ni duka la soko au banda lililojaa bidhaa za kitamaduni ya ufundi kama vile shanga, mikufu, uchoraji na mabegi yaliyotengenezwa kwa mikono. Bidhaa nyingi zimebandikwa ukutani na nyingine zimepangwa kwenye meza. Mwanamume moja amesimama akipanga bidhaa akiwa amevalia barakoa.

Soko la matunda na mboga likionyesha wingi wa bidhaa mpya na za rangi mbalimbali. Tunaweza kuona chungwa, nyanya nyekundu, pilipili hoho na za kijani na za manjano, vitunguu, karoti, na matango. Mboga zimepangwa kwa makini zikionyesha ubora na usafi wa bidhaa.

Ni soko la wazi lenye bidhaa nyingi za sanaa na zawadi juu ya vitambaa vinavyotandazwa chini. Kuna mamia ya sanamu ndogo za wanyama wa kiafrika zilizotengenezwa kwa mbao kama vile tembo twiga na pundamilia zikiwa na rangi tofauti.

Ni soko lenye shughuli nyingi, kukiwa na umati mkubwa wa watu na bidhaa mbalimbali zikiuzwa. Kuna mabanda mengi ya wazi. Miavuli ya rangi tofauti na rundo la masanduku ya mbao la vikapu vilivyojaa mazao hasa nyanya.

Ni soko la sanaa au duka la ufundi, likiwa limejaa uchoraji na kazi za sanaa zenye asilia ya kiafrika. Kuna picha nyingi zinazoonyesha wanawake wa kiafrika, wanyama wa pori kama simba na tembo, pamoja na mandhari ya vijiji.

Ni soko la matunda na mboga ambapo ndizi zilizokomaa na nansi zimetundikwa. Chini yake kuna chungwa nyingi maembe na viazi vikuu vimewekwa kwenye stendi ya mbao. Pembeni kuna mboga za kijani kwenye beseni.

Mandhari ya soko la wazi lenye shughuli nyingi kando ya barabara likionyesha mazingira ya kawaida ya biashara katika maeneo ya mjini nchini Kenya. Kuna vibanda vingi vilivyoezekwa kwa mabati na vitambaa.

Eneo la soko lenye shughuli nyingi lililojaa aina mbalimbali za matunda na mboga. Mbele kuna makasha yaliyojaa pilipili hoho za rangi ya kijani kibichi. Nyuma kuna rundo la nyanya na viazi kwenye ndoo. Mboga nyingine nyingi zikiwa zimepangwa kwenye kibanda.

Ni soko lenye shughuli nyingi, labda la mboga na matunda. Watu kadhaa wanaonekana wakitembea na kufanya biashara. Kuna rundo la matunda yanayoonekana kuwa maembe na parachichi. Yamewekwa kwenye masunduku ya mbao tayari kuuzwa.

Duka la wazi au soko ,linalouza viatu vya ngozi vilivyopambwa na shanga ,ambavyo kwa kawaida hujulikana kama ndala za kimasai .Safu nyingi za viatu hivi vimepakiwa kwa urembo kwenye stendi ya mbao.

Eneo kubwa la soko lenye shughuli nyingi. Kuna safu ndefu za vibanda vya wazi na paa za bati za rangi mbali mbali, ambao zinatoa kivuli kwa wanabiashara na bidhaa zao. Chini ya paa hizo, kuna umati mkubwa wa watu, wakiwemo wanunuzi na wauzaji, wakizunguka na kufanya biashara.

Huyu ni mwanamke mchuuzi aliyesimama sokoni akiwa amezungukwa na bidhaa mbalimbali ,karoti nyingi zimerundikwa mbele yake huku ndizi zikiwa upande mwingine inaonekana ni biashara ya kawaida ya Afrika mashariki.

Hii ni soko ya mboga imejaa vitunguu, viazi na nyanya. Bidhaa hizi zimewekwa kwa mpangilio vizuri ndani ya vibanda vya mbao. Vitu hivi huuzwa na watu huja kununua.

Ni bango la tangazo la huduma za mali isiyo ya hamishika. Bango hilo jeusi linaonyesha mradi wa makazi unaoitwa symphony residence huko Lavington likitangaza mauzo kuanzia forty dollars . Chini ya bango kuna namba ya simu ya mawasiliano na anwani ya tovuti ya kampuni ya Vaal .

Nyumba hii inaweza kuwa makazi ya familia au labda nyumba ya wageni, ikitoa mazingira mazuri ya kupumzika kutokana na mandhari ya kijani kibichi na bustani nzuri. Inawezekana iko katika eneo la makazi tulivu. Hali ya hewa inaonekana kuwa nzuri, ikiwa na anga ya buluu na jua.

Ni jengo kubwa la ghorofa nyingi amabalo linaonekana kuwa jengo la biashara au makazi. Kuna mabango ya To-Let yaliyotundikwa kuashiria kua nafasi zinakodishwa pia kuna bango la Omega Mabati linaonekana likionyesha biashara flani ndani ya jengo.

Ni kiwanja wazi cha ardhi kikiwa na udongo wenye majani makavu na nyasi chache. Nyuma ya kiwanja hicho, kuna majengo marefu, baadhi yakiwa na rangi ya njano na kijivu, yakiashiria kuwa eneo hili linaendelezwa. Pia kuna miti na migomba na mimea mingine inayopandwa karibu na majengo hayo.

Safu ya nyumba za kisasa zilizo jengwa, labda kwa sehemu, vya mradi wamakaazi. Nyumba hizi zinaonekana kuwa mpya, zikiwa na paa nyekundu na kuta za rangi ya chungwa na kijivu. Zimepangwa kwa mpangilio zikiwa na maeneo ya wazi mbele.

Kuna jengo la ghorofa lilipewa jina Three Unit Complex lenje bango kubwa la To Let likitangaza nafasi za ofisi na vyumba vya kukodisha. Pia kuna bango lingine la Omega Mabati likining'inia kwenye jengo hilo. Hii inaashiria kuwa jengo hili linaweza kuwa linatoa huduma za biashara na makazi.

Jengo refu linaloonekana kuwa la kisasa, labda la kibiashara au makazi. Jua linawaka kwa nguvu nyuma ya jengo likiunda mng'ao mkali na kivuli kinachofanya sehemu ya jengo kuwa gizani. Majengo yana madirisha mengi, mengine yakionekana kuasi mwanga wa jua.

Ni jengo refu la kisasa lenye ghorofa nyingi, likiwa limejengwa kwa mtindo wa kisasa na madirisha makubwa ya kioo. Jengo hilo linaonekana kuwa makazi au ofisi, likiwa na balconies kwenye kila ghorofa. Kwa sehemu ya juu ya jengo kuna maandishi yanayosemeka Highway Heights .

Majengo marefu yanayoonekana kua ya kisasa, majengo haya yanaonekana kua majengo ya ofisi au kibiashara yakionyesha maendeleo na uegezaji katika sekta ya mali isiyohamishika. Anga lina mawingu meupe na jua kuashiria hali ya hewa ni nzuri.

Kuna jengo jipya la kifahari, lina nguzo nyingi na madirisha yenye rangi ya buluu, jambo linalolifanya liwe tofauti na majengo mengine ya kale yaliyoko nyuma yake. Linaonekana safi na la kisasa, na chini yake kuna mimea yenye maua mazuri yanayopendeza macho.

Jengo refu la ghorofa labda la makazi au ofisi. Linaonekana kutoka chini kwenda juu kwenye dhidi ya anga la bluu lenye mawingu meupe yaliyo tawanyika. Kwenye upande wa kulia wa jengo, kuna bango linalo ashiria hospitali.

Jengo refu, labda la makazi au biashara, lililokua katika hatua za ujenzi. Linaonekana kama ghorofa, likiwa na kuta za rangi ya kahawia na mistari ya blue iliyopanda kwa juu na kote kwenye kuta, labda kuashiria nguzo au mapambo.

Nyumba moja ya kisasa iliyojengwa kwa matofali ya rangi ya kahawia, sehemu ya juu ikiwa imepakwa rangi nyeupe, mbele ya nyumba kuna bustani iliyotunzwa vizuri yenye mimea iliyopunguzwa vizuri.

Jengo la gorofa lenye rangi ya kijivu, likiwa na usanifu wa kisasa. Jengo hili lina madirisha mengi na milango ya rangi nyeusi na fremu nyekundu. Juu ya jengo kuna matangi ya maji meusi yaliyopangwa vizuri. Anga ni bluu na safi likionyesha hali ya hewa ni nzuri.

Hili ni jengo la ghorofa nne. Nyumba hii ni ya kukodisha. Pale chini panaonekana kuna magari yaliyoegeshwa. Pia kuna maduka yaliyofunguliwa na mengine yamefugwa.

Ndani ya duka kubwa la bidhaa, likionyesha sehemu ya matunda na mboga za asili, kuna mabango ya kijani yenye neno organic yaliyoningi’nia, yakionyesha utalamu wa duka hii katika kuuza bidhaa. Unaweza kuona matikiti maji, vitunguu, na mboga zingine zilizopangwa vizuri kwenye rafu.

Ni sehemu ya nje ya jengo, ikiangazia bango kubwa jekundu lenye neno, Naivas, limeandikwa kwa herufi nyeupe lakini bango limegeuka kichwa chini. Karibu na bango, kuna nguzo ya taa za barabarani zenye taa mbili zilizowaka. Jengo linaonekana kuwa duka kubwa, pengine duka la Naivas, ambalo ni maarufu.

Ni duka kubwa la kisasa lenye sehemu tofauti za kuuzia bidhaa. Kuna sehemu ya matunda na mboga ambapo wateja wengi wanaonekana wakichagua bidhaa. Pia kua sehemu za kahawa, juisi na pizza. Watu wengi wamevaa barakoa wakioyesha kuwa picha ilichukuliwa wakati wa janga.

Sehemu ya ndani ya duka kubwa la rejareja, katika sehemu ya nyuma kuna rafu nyingi zilizojaa bidhaa. Upande wa kushoto rafu zimejaa bidhaa nyingi zenye ufungisho wa rangi wa chungwa zilizoonekana kuwa zimepangwa vizuri.

Ni sehemu ya duka kubwa ikiwa na mkate mwingi ulio pakiwa na ishara ya freshbread kicks . Rafu zimejaa bidhaa mbalimbali za vyakula na vinywaji na mazingira yanaonekaa kuwa safi na yanayopangwa vizuri.

Ni duka kubwa kukiwa na bidhaa mbalimbali zilizopangwa. Tunaona baiskeli za watoto, viti vilivyopangwa rundo na rafu zilizojaa bidhaa. Mtu mmoja anaonekana kwa mbali.

Ndani mwa duka kubwa tunaona kuna baiskeli. Baiskeli ambazo zinaonekana ni ndogo huenda zikawa ni za watoto. Pia kuna viti, viti vya plastiki. Viti hivi vinaonekana kuna viti vya watoto na pia viti za watu wazima. Ndani mwa duka hii kuna taa zilizowaka vizuri.

Kuna rafu ndefu zilizojaa bidhaa ndani ya duka kubwa, au maduka makubwa. Hasa sehemu ya bidhaa za usafi na kibinafsi. Tunaona idadi kubwa ya miswaki na dawa za meno ,hasa za chapa ya Colgate, zikiwa zimepangwa vizuri.

Ni sehemu ya duka kubwa, labda supermarket au duka la vyakula la vya jumla, iliyowekwa mahususi kwa Nut cereals . Kuna mirija mingi ya uwazi iliyopangwa kwa safu, iliyojaa aina tofauti ya karanga na nafaka. Kila mirija ina lebo ya bei, juu ya mirija hiyo, kuna rafu zilizo na mimea ya mapambo.

Ni sehemu ya duka kubwa hasa eneo la bidhaa za maziwa na vyakula vilivyopozwa .Rafu zimejaa vikombe vya mtidi, pakati za maziwa na bidhaa nyingine za maziwa zikiwa zimepangwa vizuri. Bidhaa nyingine zinaonekana kuwa na nembo za bidhaa tofauti na bei pia zinaonyeshwa.

Ni sehemu ya duka kubwa, iliyojaa bidhaa za plastiki na vyombo vya jikoni, kwenye rangi mbalimbali. Rafu zimejaa bakuli, vikombe, na masanduku ya kuhifadhi chakula, yakiwa yamepangwa vizuri. Watu wawili, wanawake na kijana, wanaonekana wakichagua bidhaa kutoka kwenye rafu, na troli ya ununuzi karibu nao.

Ni sehemu ya duka kubwa au supermarket ikionyesha rafu zilizojaa bidhaa mbalimbali. Katikati kuna rafu kubwa zilizojaa chupa nyingi za rangi tofauti ambazo zinaonekana kuwa vinywaji au bidhaa za kusafisha. Nyuma ya rafu hizo, kuna kaunta ya Hot Deli na wanafunzi wakiwa wamevaa sare nyekundu. Pia kuna vikapu vilivyojaa bidhaa na wateja wakitembea.

Kuna mwanamke akichagua bidhaa kwenye rafu, iliyojaa vyombo vya kuhifadhi chakula, kama vile tapawaya na makontena. Anaonekana kuwa ndani ya duka kubwa au supermarket , na kuna watu wengine nyuma yake. Vitu vingine vinaonekana na bidhaa zilizopangwa vizuri kwenye rafu, na mazingira ya duka lenye magawa ya kutosha.

Ni sehemu ya duka kubwa la Carrefour, ikiwa na matunda kama vile machungwa na tufaha yaliyoonyeshwa vizuri. Kuna pia bidhaa nyingine kwenye rafu na mabango ya matangazo. Hii inaashiria uwepo wa maduka makubwa na upatikanaji wa bidhaa mbalimbali.

Ndani ya duka kubwa la kisasa lenye rafu nyingi zilizojazwa bidhaa mbalimbali. Sehemu ya vinywaji baridi na vinywaji vingine vya chupa vinaonekana kwa wingi na kuna bango lenye ofa ya bei kuashiria shughuli za biashara.

Ni sehemu ya duka kubwa iliyojaa bidhaa mbalimbali zilizopangwa kwenye rafu. Kwa mbele kuna rafu zilizojaa chupa za sabuni za maji au vitakasa mikon, zikiwa na lebo la Sanitol. Kushoto zaidi kuna toroli ya ununuzi na bidhaa zingine kwenye rafu. Kwa nyuma bango la Lifebouy linaonekana.

Kabati la kuonyesha keki na bidhaa nyingine za mikate zikiwa zimepangwa kwa ustadi kwenye rafu tatu. Kwenye rafu ya juu, kuna keki za chokoleti na na keki nyingine zenye matunda. Rafu ya chini ina keki mbalimbali za ukubwa tofauti na radha tofauti zikiwemo zenye matunda.

Sehemu ya ndani ya duka kubwa. Kuna rafu ndefu zilizojaa bidhaa mbalimbali. Bidhaa nyingi zinaonekana kuwa kahawa, zikiwa zimefunganishwa katika vifunganisho vya rangi tofauti kama vile nyekundu, nyeupe, buluu na njano na bei zimebandikwa kwenye rafu.